Magari yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari la mbele ni nyeusi lenye vioo vilivyotiwa giza na lina magurudumu yenye mapambo meusi na fedha. Nyuma yake kuna gari jeupe linaloonekana sehemu ndogo tu.

Gari kubwa sana yenye rangi ya nyeusi imeegeshwa nje ya mlango ya buluu. Hapo nyuma kuna mlango ingine yenye rangi nyeusi na colour ya waridi hapo ndani yake.

Eneo lenye umati mkubwa wa watu waliokusanyika katika soko au kituo cha mabasi. Watu wamevalia mavazi ya aina mbalimbali na wengi wao wamesimama au kuketi kwenye mazingira ya wazi chini ya paa la bati. Baadhi ya watu wanaonekana wakiwa na magunia, mifuko au mizigo mingine.

Gari likiwa limeegeshwa kwenye eneo la majani ya kijani lenye miti mirefu na anga safi ya buluu , gari hilo linaonekana kuwa na muonekano wa kisasa, lina rangi ya kijani kibichi ya metali na lina madirisha yaliyotiwa rangi.

Meza au banda la soko, lililojaa matunda na mboga mbalimbali zilizo pangwa kwa mpangilio mzuri na wa kuvutia. Kati ya bidhaa zinazoweza kuonekana ni nyanya, pilipili hoho za rangi tofauti, kitunguu mali tamu, parachichi, na ndizi.

Mahali ya kufanyia biashara au duka. Hapo mbele kuna friji ambayo ikona aina mingi ya soda kadhaa fanta na coca cola . Hapo mbele karibu kuna viazi ambayo juu yake kuna paketi.

Maegesho ya magari na mbele yake kuna watu wengi ambao wamesimama. Hapo chini kuna magari ya aina mingi ambazo zimeegeshwa. Labda wenyewe wameenda kufanya shughuli ndani ya soko.

Soko la wazi ambapo wauzaji wamepanga matunda na mboga mboga mbalimbali chini kwenye sakafu au kwenye makapu. Kuna nyanya, paarchichi, tango, limau na matunda mengine iliyopangwa kwa mpangilio mazuri unaovutia.

Mwanamume aliyevaa fulana nyeupe akimimina maziwa kutoka kwenye container maalum hadi kwenye chupa au kikombe cha plastiki. Anafanya hivyo karibu na mashine ya kuuza maziwa ya milk ATM ambayo imewekwa ukutani na inasehemu mbili za kutoa maziwa.

Gari aina ya matatu ndio imeegeshwa karibu na jengo lenye paa kubwa, gari hilo lina milango miwili upande wa kulia na dirisha kubwa mbele na alama ya usafiri upande wa nyuma, inaonekana kuwa katika hali nzuri na imekuwa tayari kwa shughuli ya usafirishaji wa abiria.

Magunia mingi ya vitunguu vyekundu yakiwa yamepangwa juu ya ardhi na ndani ya lori la kijani lililo wazi. Upande wa nyuma mwanamke mmoja aliyevaa sketi ya bluu na shati jeupe akiwa na kofia ya kujikinga na jua anasiama karibu na magunia hayo.

Kibanda kidogo cha biashara ya barabrani kilichowekwa chini ya mwavuli mkubwa wa bluu. Kibanda hicho kimefungwa kwenye troli inayoweza kusukumwa na kuna nembo ya chakula inayooashiria kuwa ni ya biashara ya vyakula. Huenda ya kuuzia mayai au viazi karai.

Ndani ya soko au mahali ya kuuza bidhaa aina tofauti tofauti hapo kuna viatu za aina tofauti tofauti kama vile viatu vya buti na zingine za sandali.

Eneo la soko lenye msongamano wa watu. Watu wengi wanatembea au kusimama kati ya vibanda vya kuuza bidhaa. Baadhi ya vibanda vina nguo zilizo ning'inzwa huku vingine vikiwa na bidhaa kama mifuko, matunda na vyombo. Rangi mbalimbali za mavazi ya watu zinachangamka.

Sehemu ya soko ĺa kienyeji ambalo lina bidhaa mbali mbali za kula na za matumizi ya nyumbani, kuna mboga za majani, matunda, viazi, vitunguu, nyanya, na bidhaa zingine zilizopangwa kwenye vikapu, meza za mbao na mifuko za plastiki.

Ndani ya soko ya kuuza mboga. Mbele kuna mama ambaye amevaa shati ya rangi ya nyeupe, alafu anaonekana yeye ndio muuzaji. Kuna ndizi nyuma yake na mboga ka, kadhaa.

Tukio hili linaonyesha sokoni au mahali ya kufanya biashara hapo mbele kuna nyanya na mboga aina mbalimbali zimepangwa, nyuma kuna tikiti maji na ndizi ambayo imewekwa hapo juu.

Tangazo la bima kutoka kwa kampuni ya Shiminins, katika tangazo hilo kunapicha ya mwanamke aliyeketi kwenye uso wa kijani unaweza kua nyasi au mchoro wa dijitali. Akiwa amevaa sweta la kijani au suruali ya bluu na anaonekana anatbasamu kwa furaha.

Jengo la biashara ya jamii katika eneo ya mtaa. Juu ya jengo kuna maandishi yanayoandikwa Amani Gen shop Mangu Tomati Dairly Milk Bar. Yakionyesha kuwa kuna huduma mbalimbali kama duka la jumla, duka la nyama na na bar ya maziwa. Milango mbili za rangi ya bluu ipo wazi na mbele ya mlango.

Mandhari ya barabara nyembamba au mtaa wa biashara uliojaa shughuli nyingi. Kuna viti na meza za plastiki za rangi mbalimbali zilizopangwa mbele ya maduka ambazo huenda zinatumiwa na wateja wa migahawa midogo au vibanda vya chakula.

Gari la rangi ya bluu aina ya Sedan ikiwa limepandishwa juu trela maalum linalobebwa na gari la kijivu. Mandhari ya nyuma inaonyesha uwanja wazi wa kijani na anga mawingu ikishiaria kuwa ni eneo la wazi au barabara ya kijijini.

Watu ambao wanapumzika, wameegesha magari yao kwenye nyasi ya aina ya majani, alafu nyuma kuna mamiti mirefu mirefu, kuna watu ambao wamekaa na wengine kusimama, kuna mwanamke ambaye amekaa labda ameshangaa.

Sehemu ya ndani ya jengo kubwa la kisasa lenye dari refu na taa nyingi za umeme. Ndani yake kuna magari mengi yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye sakafu safi ya vigae yakiwa ni magari mapya yanayooonekana kungaa.

Magari mengi ambayo yameegeshwa kwenye nyasi ya manjano. Magari hizo zoinaonekana nyuma yake kuna miti mirefu. Gari hio ya kwanza imeandikwa KDK 849T.

Hii inaonyesha duka ya kuuza maziwa na cream . Hapo mbele imeandikwa GSP Milk na product za maziwa kama vile ice cream ambazo zimewekwa kwenye mapaki.

Karakana kubwa ya kutengeneza magari, ndani yake kuna magari ya rangi ya manjano na nyeupe ambayo bado yako katika hatua ya utengenezaji, baadi ya magari haya hayajakamilika, vipande kama vioo, milango na taa bado havijawekwa.

Sehemu ya ndani ya buchari ambapo nyama mbali mbali zimepangwa kwenye jokofu la kioo. Nyama ziko katika hali safi na zimepangwa kwa mpangilio mzuri wa kuvutia wateja. Baadhi ya mafundi wa buchari wamevaa mavazi meupe.

Maelfu ya magari yaliyopangwa kwa mstari nadhifu katika eneo kubwa la wazi. Magari hayo ni rangi mbalimbali kama; nyeupe, nyeusi, kijivu, nyekundu na buluu yanayopangwa kwa safu, zirie zinazokodozwa kwa enelo hili ni la kuhifadhi magari.

Mzigo wa noti za pesa za Kenya hasa noti za elfu moja zikiwa zimepangwa kwa umbo la nusu duara juu ya uso mweusi. Fedha hizi zinaonyesha ishara ya ufanyi biashara na shughuli ya kifedha nchini.

Eneo la maegesho lililojaa magari mengi, magari hayo ni aina mbali mbali yakiwemo madogo makubwa na ya usafirishaji, eneo hilo linaonekana kuwa nje ya jengo jeupe labda ni gala.

Mboga aina mbalimbali zimepangwa kwa laini vizuri. Naweza kuona viazi, nyanya, na vitunguu. Rangi ya nyanya ni nyekundu kuonyesha kwamba imeiva vizuri.

Aina mbali mbali za mboga, mboga safi zikiwa zimepangwa kwa wingi. Naeza kuona rangi nyekundu zikiwa zimekusanywa pamoja rangi za kijani na nyekundu zikionyesha ubichi wa mboga hizo.

Nyanya ambazo zimevunwa kwa wingi zimepangwa, rangi ya nyanya ni jekundu linaonyesha kwamba imeiva vizuri, mwanaume ambaye amevaa shati jeupe anazipanga, kwa nyuma kuna mwanaume anasimama anaonekana anataka kununua nyanya.